Kwenye uwanja watu watatu, wawili ni vilema, hapa ni watu walemavu ni uwanja wa wenye walemavu wanatumia kucheza kwa sababu hawa wawili kila mtu ako na mguu moja moja.